Magari manne ambayo yamo katika chumba cha maonyesho ca magari, yanaonekana kuwa yenye dhamani kubwa sana na kuvutia, kila gari ina rangi yake kuna ya kijivu, buluu na ya manjano.

Magari matano, mawili meupe, matatu meusi ambayo yamo kwenye maonyesho yanavutia sana na kupendeza ili kuvutia wanunuzi waje wanunue. Magari haya yanaonekana kuwa magari yenye kifahari sana.

Duka la kuuza viatu ambapo kuna viatu aina mingi ambayo imewekwa juu ya bokisi Kuna wanunuzi ambao wanazunguka kuangalia ni viatu vipi watachukua duka lenyewe pia laonekana kuwa haliuzi viatu pekeyske kuna mabegi na kila kitu.

Duka la kuuza vifaa vya jikoni kama vile nyanya, karoti, viazi, mahindi, ndimu, maembe, ndizi, hoho na vitunguu saumu, kuna wanunuzi ambao wamenunua na wameekewa kwenye begi.